Mwanaume amevaa suti na tai, anaonekana ameketi kwenye meza akitumia kifaa cha kielektroniki chenye skrini ya kugusa, kinachoonekana kama kompyuta kibao au kifaa kingine cha kisasa. Anaonekana kuwa makini na anazigatia kile anachofanya kwenye skrini.

Kompyuta mpakato ikionyesha mkutano wa video wenye washirirka wengi kweneye skrini. Mkono wa mtu unaonekana ukichapa kwenye kibodi cha kompyuta. Washiriki wa mkutano wametazama au wanaonekana kutabasamu.

Wanawake wawili, vijana, wakitumia kompyuta ndogo, katika mazingira ya ofisi, au chuo. Mwanamke wa mbele anaonekana akiandika, huku akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Nyuma yake, mwanamke mwingine naye pia, anatumia kompyuta, na vipokea sauti.

Msichana mdogo akiwa ametazama kompyuta ndogo amabyo inaonyesha picha ya mwanamke mwingine akiongea pengine ni darasa la mtandaoni au simu ya video.

Mzee mmoja ameketi mezani akishika kompyuta ndogo, huku kijana wa kike akiwa amesimama nyuma yake amemshika bega wote wawili wanaonekana wakitazama mbele.

Mtoto mvulana akifurahia kutumia kompyuta mpakato huku amevaa vipokea sauti vya masikioni. Anaonekana kutabasamu na kujishughulisha na anachokifanya kwenye kompyuta.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa na amevaa miwani, akiwa amekaa mbele ya kompyuta ndogo, na kuvaa vipokea sauti. Kompyuta ndogo inaonyesha mkutano wa video, na watu kadhaa kwenye skirini. Chumba kinaonekana kua na mazingira ya kazi au ya nyumbani.

Mschana ameketi, akiwa ameshika kalamu, anatizama komputa, inaonekana kuwa anapata masomo kupitia komputa.

Msichana mdogo mwenye nywele za kupinda pinda akiangalia kwa makini skrini ya kompyuta mpakato. Anashika penseli huku daftari likiwa mbele yake ikionyesha kuwa anajifunza au anafanya kazi ya shule.

Mtoto akiwa ameketi kwenye dawati akihudhuria darasa la mtandaoni kupitia kompyuta ndogo ambapo mwalimu na wanafunzi wengine wanaonekana kwenye skrini. Mtoto anaandika kwenye karatasi.

Hili linaonekana kuwa darasa la kompyuta au semina ambapo watu wazima wameketi na kompyuta zao mbele yao. Wengi wao wameinua mikono yao kuashiria kwamba wanashiriki kikamilifu katika somo. Mwalimu anaonekana mbele ya darasa akitumia projector kuonesha kitu kwenye skrini kubwa.

Kijana anayefikiria sana labda akifanya kazi au masomo yake nyumbani. Amekaa mbele ya kompyuta mpakato na vitabu viko wazi akiweka mkono wake kwenye kindefu kuashiria mawazo mazito. Nyuma yake kuna kabati la vitabu na mmea wa ndani.

Mwanamke akitazama kompyuta mpakato ambapo kuna simu ya video inayoendelea na mwanamume anayetabasamu na kutoa ishara ya thumbs up . Mwanamke huyo ameketi kwenye meza yenye vitabu na mimea.

Wasichana watatu wadogo wameketi pamoja wakiangalia kompyuta. Wote wamevaa sare za shule za rangi ya samawati na wamefunga riboni nyekundu kwenye nywele zao. Msichana aliye kushoto anaonyesha kitu kwenye skrini kwa kidole chake, huku wenzake wakizingatia kile anachosema.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia amevaa shati jeupe na vipokea sauti vyeupe ameketi kwenye dawati jeupe. Anaonekana akitabasamu na kuangalia kompyuta iliyo mbele yake. Anashika kalamu ya manjano na kuandika kwenye daftari lililowazi. Upande wa kushoto wa dawati kuna kitabu cha kijivu.

Mwanaume anayetumia kompyuta kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Skrini inaonyesha E-learning na ikoni za elimu. Mwanaume huyu anaandika kwa kibodi huku mkono mwingine ukishikilia penseli. Juu ya meza kuna mimea midogo na kikombe cha penseli.

Msichana ameketi mezani pa rangi nyeupe, amevaa shati la beige na nywele zake zimesukwa. Mkono wa kulia ana andika maelezo kwa kutumia kalamu. Mbele yake kuna kompyuta illio wazi ikionyesha mtu anayeongea kwenye skirini, mezani kuna vitabu na sehemu mbalimbali za kuhifadhi vitu vya rangi ya kijivu. Pazia nyeupe ina onekana nyuma ikipitisha mwanga mwingi.

Mwanaume mwenye ndevu ameketi kwenye meza na kurekodi maelezo kwenye daftari. Amevalia shati ya samawati juu ya fulana nyeupe. Upande wa kulia kompyuta ndogo ya fedha inaonekana wazi na kikombe cha kahawa karibu nayo.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ya rangi nyeusi inaonekana. Mikono imewekwa juu ya kibodi ikionyesha kuwa mtu huyu anaandika au anafanya kazi kwenye kompyuta. Sehemu ya benga ya mtu mwingine ina kompyuta nyingine inaonekana nyuma.

Lango la kuingilia kwenye jengo, labda taasisi au chuo ,lenye barabara ya lami ,inayozunguka bustani, iliyopandwa vizuri. Kuna nguzo kubwa yenye nembo, na maelekezo ya vitengo mbali mbali.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye viti na meza za mbao, labda wakihudhuria mihadhara au mitihani. Baadhi yao wamevaa sare za shule.

Watoto wanaendelea na mashindano ya riadha kwenye uwanja wenye nyasi. Kuna vizuizi vidogo vya njano na nyuma kuna mahema , watazamaji na watu wazima wakisimamia.

Waogeleaji wanaruka ndani ya bwana la kuogelea wakianza mashindano. Kuna mahema meupe na bluu yaliyo sinikwa kando ya bwawa na watazamaji wanaonekana wakishangilia.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojaa vitabu. Mtu mmoja anaonekana ameketi kwenye meza, akisoma au akifanya kazi, huku dirisha kubwa likionekana nyuma yake likiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Vitanda viwili vya kulala vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, kila moja kikiwa na magodoro yaliyofungwa kwa plastiki. Inaonekana kama bweni au chumba cha kulala cha watu wengi, kikiwa kiko wazi na bado hakijaandaliwa kikamilifu.

Darasa la kompyuta, lenye wanafunzi kadhaa, wengi wakiwa vijana, wameketi kwenye viti ya bluu, na kufanya kazi kwenye kompyuta zao. Baadhi yao, wamevalia vipokea sauti.

Chumba chenye vitanda vingi vya gorofa vilivyo pangwa kwa safu. Vitanda vina magodoro na baadhi vimetandikwa. Kuna dirisha lenye pazia upande wa nyuma likionyesha mazingira ya nje.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Kuna madirisha marefu upande wa kushoto na ubao wa matangazo au ukuta uliovuliwa rangi nyuma.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao na chuma zilizopangwa kwa mistari. Kuta zinaonekana kuwa hazijamalizwa na kuna bango la kijani likiwa limening'inia ukutani.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili. Kimoja kikiwa kitanda cha kawaida na kingine kikiwa kitanda cha ghorofa, vyote vikiwa na fremu za chuma na mbao. Chumbani kuna dirisha lenye pazia likiruhusu mwanga wa nje kuingia.

Wanawake sita wakicheka na kushangilia. Wote wamevaa sare nyekundu na nyeusi za cheer leading wakiwa wameshikilia pamba za kushangilia. Wako uwanjani labda wakijiandaa au wakifanya onyesho.

Chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya ghorofa vinavyotumiwa kulala watu wengi. Kinaonekana kama bweni la shule au hosteli. Vitanda vingine vimeandaliwa, huku vingine vikiwa na vitu vichache kuonyesha matumizi ya kila siku.

Vijana watatu ndani ya chumba cha mabweni, wawili wamekaa juu ya vitanda vya ghorofa wakiongea, huku mwingine aki onekana amelala kwenye kitanda cha chini. Chumba kina madirisha yenye mapazia na kabati la nguo linaloonekana kando, linaashiria maisha ya bwenini.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja kilichotandikwa na blanketi lenye miraba ya bluu na meza ya kusomea yenye kiti cheupe cha plastiki chenye mgongo mwekundu.

Darasa lenye wanafunzi waliovalia sare za bluu, wakiwa wamekaa kwenye madawati yao. Pengine wanafanya mtihani au wanasikiliza somo. Mwalimu au msimamizi mmoja akiwa amevalia suti, amesimama mbele akisimamia.

Jengo kubwa la kifahari lenye kuta nyeupe na nguzo, labda shule au chuo kikuu. Kuna bustani iliyotunzwa vizuri mbele na njia ya lami. Jengo linaonekana kuwa na usanifu wa zamani na wa kufutia.

Wachezaji wawili wa badminton ; mwanaume na mwanamke, wakiwa uwanjani wakicheza. Wote wamevalia sare zinazofanana na kuna muamuza amekaa kwenye kiti cha juu karibu na wavu. Hii inaashiria mchezo wa ushindani au mazoezi ndani ya ukumbi.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au tamasha wenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu ndefu. Ukumbi una gorofa mbili zenye viti na jukwaa au eneo ya maonyesho inaoneka mbali.

Darasa lenye wanafunzi wachache wakifanya masomo. Mwalimu anaonekana akifundisha kwenye ubao mweupe mkubwa huku ubao mwingine mdogo ukiwa umening'inia ukutani. Wanafunzi wameketi kwenye madawati wakifuata somo.

Chumba chenye kitanda kimoja cha ghorofa chenye fremu ya chuma. Kitanda cha juu kina matandiko mekundu na kile cha chini kina matandiko ya buluu yenye madoa. Kuna dirisha lenye mapazia ya kahawia na kabati dogo la mbao.

Watu watatu wanasoma au wanafanya utafiti ndani ya maktaba. Wawili wamekaa kwenye meza ndefu iliyopakana na rafu za vitabu, huku mwingine akionekana mbali. Ni taswira ya utulivu na kujifunza.

Wasichana wawili wanaocheza mpira wa hoki uwanjani. Msichana mmoja amevaa fulana nyekundu na kaptura nyeusi, huku mwingine akivaa jezi ya samawati na kaptura nyeusi. Wote wamevalia soksi ndefu zinazofikia magoti na viatu vya mchezo. Msichana aliyevalia nyekundu anaonekana akipiga mpira, huku msichana aliyevalia samawati anaonekana akimfuata kwa karibu akishikilia mti wake. Wote wawili wana nywele zilizo sukwa wanacheza kwenye uwanja wenye nyasi.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao nyeusi. Juu ya kila kitanda kuna shuka za rangi ya samawati na mito ya rangi inayofanana. Chini ya vitanda kwenye sakafu ya rangi ya kahawia isiyokolea, kuna jozi za slippers zenye rangi ya samawati. Kuna dirisha lililo na mapazia ya rangi nyeupe na samawati. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili. Vitanda hivi vimefunikwa na shuka za kijani kibichi na juu yake kuna chandarua cheupe cha kuzuia mbu katika kila kitanda. Kati ya vitanda kuna meza ndogo ya kando, chumba pia kina kabati nyeupe na mlango.

Mito miwili iliyolala juu ya kitanda cheupe. Mto ulio mbele una muundo wa mistari ya kahawia na nyeupe. Mto mwingine unaonekana kwa nyuma ukiwa umelalia kidogo. Kitanda kinaonekana kuwa na shuka safi nyeupe. Nyuma ya kitanda, kuna kichwa cha kitanda cha mbao. Kwa umbali, kuna mwanga mweupe unaoingia kupitia dirisha.

Kijana mweusi, ameketi kwenye sofa jeupe katikati ya maktaba akisoma kitabu. Maktaba hiyo, ina rafu nyingi, zilizojazwa vitabu, pande zote mbili.

Mwanamke labda mwalimu akiwafundisha watoto wawili wa kike kufanya majaribio ya sayansi. Wote wako karibu na meza iliyojaa vyombo vya maabara na vimiminika vya rangi mbalimbali.

Kundi la watu wakishiriki katika mchezo wa kuvuta kamba kwenye uwanja wenye nyasi. Watu wamegawanyika katika timu mbili, wengine wamevalia fulana nyekundu. Nyuma yao kuna mahema na watazamaji.

Kundi la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule zenye fulana nyeupe na sweta za kijani na sketi au suruali za miraba wakiwa wamesimama kwa heshima ndani ya ukumbi au kanisa. Baadhi ya wamehinamisha vichwa na kufunga macho kuashiria utulivu.

Mwanaume amesimama juu ya mwamba mkubwa akiwa amevaa fulana ya mistari, kaptura na kofia. Anaonekana akifurahia mandhari .Nyuma yake kuna anga ya buluu iliyojaa mawingu meupe.

Wapishi wawili wakipika pamoja. Mmoja amevaa kofia nyeusi ya upishi na mwingine amefunga kitambaa cha manjano kichwani wanaonekana kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana jikoni.

Msichana mdogo mwenye miwani na tabasamu usoni akiwa ameketi kwenye meza yenye kalamu za rangi na vifaa vingine vya kuchora. Anaonekana kufurahia mazingira yake.

Mwanamke ameketi kwenye dawati na anatumia kompyuta. Amevaa shati jeupe na ana nywele zilizofumwa. Anaonekana akifinya kibodi na uso wake unaashiria kuwa anazingatia kazi yake.

Mwalimu akimfundisha mtoto darasani. Wamekaa mezani mbele yake kuna kitabu wazi na mwalimu anatabasamu, huku akionyesha kitu kwenye kitabu. Nyuma yao kuna ubao wenye herufi za rangi zikionesha Mazingira ya kujifunza na elimu shuleni.

Wanawake wawili moja akiwa na umri mkubwa na mwingine kijana mwenye miwani wakicheza mchezo wa vijiti ya rangi mezani na wanafurahi.

Mwanamke mwenye nywele za dhahabu na msichana mdogo mwenye nywele nyekundu na downs syndrome wakiwa wamekaa mezani. Msichana huyo anaonekana akicheza au akishughulika na kitu huku mwanamke huyo akimtazama kwa tabasamu na kumsaidia.

Watu wazima wawili, mwanamke mweusi aliyevaa koti jeupe la daktari, na mwanamke mzungu, wakicheza na mtoto mdogo, mwenye mahitaji maalum. Mtoto ameketi kwenye mpira mkubwa wa bluu, akionyesha furaha na tabasamu. Huku wanawake wawili wakimshika mikono, na kumchezesha. Mandhari ya nyuma inaonyesha vitabu, na rafu.

msichana mdogo akizungumza na mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, wakiwa wamezungukwa na rafu za vitabu kwenye maktaba. Wote wawili wanaonekana kuwa wana vifaa vya kusoma.

Mwalimu au mtaalamu akifanya kazi na watato wawili, wote wakiwa na vifaa vya kusaidia kusikia. Mwalimu anatabasamu na anaonekana akiwafundisha watoto hao, ambao nao wameshikila vitu vidogo. Ramani ya dunia inaonekana nyuma, ikionesha mazingira ya kujifunza.

Mwanamke mzima, labda mwalimu, akifanya kazi na mvulana mdogo wote wametabasamu na wamekaa mezani. Mvulana anacheza na vizuizi vya kujenga huku mwanamke akimwangalia kwa furaha.

Vijana watatu wakiwa wamekaa kwenye meza au kwenye chumba cha kulia, wakisoma au wakijifunza kazi za shule pamoja. Kuna vitabu, kompyuta ndogo na simu mezani.

Mwanamke anatabasamu na kumsaidia mtoto wa kiume, mwenye nywele zilizojisokota. Kujifunza kusoma Braille kwa kuguza herufi zilizo inuka kwenye kitabu.

Mwanaume akiwa amekaa kwenye dawati, akitumia kompyuta, huku amevaa vipokea sauti masikioni, na miwani. Inaonekana anasoma kitu kutoka kwenye kitabu au karatasi zilizo mbele yake.

Msichana mwenye vipokea sauti na mwanamke, labda mama yake, wakitabasamu wanapotumia kompyuta mbali pamoja.

Mwanamke na kijana wakicheka kwa furaha, wakiangaliana kwa upendo. Mwanamke anamshika mkono kijana kuashiria uhusiano wa karibu. Wako mezani na mbele yao kuna daftari la kuchorea na vifaa vya sanaa.

Mwanamke huenda mama au mlezi akicheza na msichana mdogo mwenye tabasamu zuri. Wote wawili wanaonekana kuwa na furaha na wako katika mazingira ya nyumbani. Msichana anaonekana akishikilia kitu kidogo na kuna vitu vya kuchezea vilivyopangwa vizuri mezani.

Msichana mdogo akiwa umeketi kwenye meza na kuchora. Anaonekana mwenye furaha na amevalia nguo za njano. Nyuma yake kuna kiji cha magurudumu. Kuashiria labda ni katika mazingira ya shule maalum au kituo cha kulea watoto.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi darasani. Mwalimu anaonekana akimwelekeza mtoto kwenye kitabu, akiwa ameketi kwenye kiti cha shule. Inaashiria elimu jumuishi na usaidizi wa kibinafsi kwa mwanafunzi mwenye mahitaji maalum.

Mama akisaidia mtoto wake mdogo kuvaa kifaa cha kusaidia kusikia. Mtoto anaonekana akitazama mbele kwa makini. Inaashiria huduma na usaidizi kwa watoto wenye changamoto za kusikia.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu kwa makini. Amezungukwa na mandhari ya kijani kibichi ikiwemo nyasi na vichaka vyenye maua ya manjano, ikionyesha kuwa yuko nje.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa darasani au maktaba. Anaonekana akisoma au akifanya kazi akiwa na daftari na kompyuta mezani.

Wavulana wawili vijana wakicheza vyombo vya muziki. Mmoja anapiga gitaa huku akitabasamu na mwigine anayeonekana kuwa kwenye kiti cha magurudumu anacheza kinanda kidogo cha rangi na anaonekana akizungumza kwa furaha.

Mtoto mwenye tabasamu kubwa, akicheka kwa furaha akiwa karibu na mtu mzima anayeonekana kumsaidia .Wanacheza na mchezo wa kujifunzia wenye shanga na waya ukionyesha mazingira ya kufurahisha.

Mwanaume aliyekaa kwenye benchi bustani, amevaa miwani meusi na vipokea sauti. Anashikilia simu mahiri karibu na mdomo wake akiongea nayo, na katika mkono wake mwingine anashikilia fimbo mbili nyeupe za wasioona.

Kijana mlemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu . Yuko ndani ya maktaba yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu.

Mtoto anajifunza na vifaa vya elimu, mkono wa mtu mzima unaonekana ukimsaidia au kumwongoza kuashiria msaada katika kujifunza au ukuzaji.

Mwanamke akimsaidia mtoto mdogo kuchora. Wote wawili wanaonekana kufurahia shughuli hio wakiwa wametabasamu. Mtoto anashikilia penseli ya rangi na kuna michoro mbalimbali kwenye karatasi iliyo mbele yao kuashiria wanajifunza au wanacheza pamoja.

Mtoto akiwa amekaa kwenye dawati akitumia vidole vyake kusoma maandishi ya breile kwenye kitabu huku uso wake ukiwa nje ya umakini.

Mwanamke na mvulana wakichora pamoja. Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na wote wawili wanaonekana kufurahia shughuli hiyo. Wana rangi na brashi mbele yao.

Mtoto mdogo wa kiume mwenye nywele za kahawia zilizonyooka amevaa hedi nyeusi masikioni. Anaonekana akitazama juu kidogo kwa umakini au mawazo. Amevaa koti la buluu na kijivu lenye ndani ya kijani kibichi.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta akitumia mguu wake kudhibiti kipanya, huku akitazama skrini. Anaonekana kuwa katika chumba cha kompyuta au darasa, na kuna kompyuta nyingine nyuma yake.

Kijana na mwanamke wakiwa wamekaa mezani labda wakijifunza au kufanya mazungumzo. Kijana anaonekana kutumia lugha ya ishara akieleza juu kwa kidole chake huku mwanamke akimtazama kwa makini. Kompyuta ndogo iko mbele yao.